Vitamin B3 inasaidia sana mwili .Usaidia katika utunzaji wa calcium ,kuimarisha mifupa ,kuimarisha kinga ya mwili na pia usaidia kazi ya misuli.

Mkulima huyu yuko katika shamba kubwa sana la mimea. Amevalia barakoa ili kemikali zisieze kumuhadhiri. Anapulizia mimea hii dawa ili kuweza kuwauwa wadudu.

Mgonjwa huyu ana tatizo la meno. Ametembelea kituo cha afya ili aweze kusaidiwa. Tunaona daktari huyu wa meno akimuangalia ili aweze kutatua shida ni nini.

Mgonjwa huyo anafanyiwa physiotheraphy ya mguu. Physiotheraphyv ya mguu inaweza kusaidia kwa maumivu ya goti, paja, nyonga, kifundo cha mguu au matatizo ya kutembea au kupona baada ya upasuaji.

Shamba hili ni kubwa sana na limeshika moto ambayo ni mkubwa sana na unaenea kwa kasi. Tunaona wazima moto hawa wakiwa kwenye shamba hili na vifaa yao. Wanajaribu juhudi zozote ili waweze kuzima moto.

Vitafunwa vya chuma ni vidonge laini vya kutafuna vilivyotengenezwa kwa lengo la kumpatia mtu madini ya chuma mwilini. Chuma ni muhimu sana kwa kutengeneza damu.

Mgonjwa huyu ana tatizo la meno. Ametembelea kituo cha afya ili aweze kushughulikiwa. Madaktari hawa wanamshughulikia. Wamemketisha katika kiti maalum na wanamwangalia meno ili kuweza kutataua shida lenyewe.

Hii ni zahanati ya gerezani. Ni mahali ambapo wafungwa hutibiwa na kupewa dawa. Kuna wanaume wawili ambao wamelazwa katika zahanati hii na kila mmoja ako katika kitanda chake.

Hili ni shamba kubwa la mahindi, tunaona wakulima wakipulizia mimea hii dawa ili kuweza kuwaua wadudu. Wakulima hao wamevalia nguo za kujikinga ili kemikali hizi zisiweze kuwadhuru.

Kibanda hiki ni cha kishirikina, mahali ambapo shughuli za uchawi zinatekelezwa. Ni mahali ambapo panaogofya, maanake tunaona vibuyu mbalimbali, tunaona sanamu za kibinadamu, sanamu za kinyonga pia maganda ya baharini na shanga mbalimbali.

Hiki ni kituo cha afya na muhudumu huyu ameshika sindano ya chanjo. Chanjo ni muhimu sana kwa mtu na jamii kwa ujumla. Kupitia kwa chanjo mwili hutambua vijidudu vya ugonjwa kabla ya kuambukizwa halisi na hivyo hujiandaa kuvikabili.

Hii ni sindano ya homa ya manjano. Inatokana na virusi. Unapokung'atwa na mbu ambaye ako na virusi hivi basi unaambukizwa. Dalili zake ni kama kuumwa na kichwa, kuumwa na misuli na pia kutapika. Unaposafiri kwenda nchi zingine lazima upate chanjo ya homa ya manjano.

Bwana huyu amemtembelea mkewe hospitalini ambaye amejifungua mtoto mdogo. Bwana huyu ameshika mtoto mkononi na mtoto amelala, anamwangalia mtoto kwa furaha sana.

Kijana huyu anaangalia jumba hili lililoporomoka kwa mshangao sana na huzuni. Jumba laeza poromoka kwa sababu tofauti tofauti kama vile tetemeko la ardhi au kutozingatia viwango vyema vya ujenzi.

Barabara hii imeharibika vibaya sana, iko na mashimo makubwa na madogo na inafanya usafiri kuwa mgumu sana na hatari. Kama sasa hivi maji yamejaa kwenye mashimo haya na inafanya gari hizi zinashindwa kupita.

Hii ni chanjo ya polio. Polio husababishwa na kirusi ambacho hushambulia mfumo wa neva na kina weza sababisha kupohoza kwa ghafla haswa kwa watoto chini ya miaka mitano.

Mgonjwa huyu yuko hosipitalini, na yuko hali mahututi. Tunamuona haezi pumua vizuri na ndo sababu ameweza kuekewa hewa. Muuguzi mwingine anashughulika hapa hivi na mashini za hosipitali ili waeze kumsaidia mgonjwa huyu.

Mwanamke aliyelala ana ujauzito, mwanamke mwingine ambaye ni mkunga amemwekelea mikono kwenye tumbo. Hii ni njia ya kitamaduni ya kuona kama mtoto amegeuka na kuangalia sehemu ya chini na pia kama mtoto yuko salama.

Hili ni bango la daktari Ismaeli, amepeana hapa suluhu ya watu ambao wako na tatizo la kichwa kama vile kupoteza fahamu, tatizo la kipanda uso, kizunguzungu cha mara kwa mara, ako na dawa.

Daktari wa mdomo anamhudumia mgonjwa Kwa njia maalum sana. Amemketisha mgonjwa katika kiti maalum na anatumia vifaa vya kisasa kuchunguza mdomo ili awezekujua tatizo liko wapi.

Huku ni kituo cha afya na tunaona maji yamejaa hadi ndani ya jengo hili na ni maji ya mvua. Mafuriko yanaleta athari mbalimbali kama vile yanaathiri mazingira na mazao. Pia yanaleta magonjwa ya maji kama vile kipindupindu.

Barabara hii imeharibika vibaya sana ina mashimo makubwa na madogo na msimu huu wa mvua, maji yamejaa kwenye mashimo haya na inafanya usafiri kukuwa mgumu na hatari.

Mama huyu yuko hospitalini na yuko katika chumba chake peke yake na mwanake. Mtoto amelala katika kitanda cha watoto na mama anabadilisha nepi akiwa na furaha nyingi sana.

Wanakijiji wanafuraha sana wanapiga picha huku wamefurahia kuwaona wafadhili wao maanake wamewajengea kisima cha maji. Maji ni uhai, maji ni muhimu sana katika jamii.

Daktari anampatia mwanadada chanjo kwa njia ya sindano kwenye mkono wake wa kushoto kwa njia ya uangalifu zaidi.

Mkulima yuko shambani amevalia nguo za kujikinga na vifaa vya kujikinga kutokana na kemikali uku amebeba pampu ya kupuliza dawa mgongoni akiinyunyuzia mimea yake dawa ya kuwauwa wadudu.

Mwanamke aliye lala hapa ana ujauzito. Tunaona mkunga akiwa amemshika tumbo. Hii ni njia ya kitamadhuni ya kujua kama, mtoto amegeuka akaangalia chini na pia kama mtoto yuko hai na salama.

Hii ni chanjo muhimu sanaa kwa binadamu maanake inazuia surua, matumbwi tumbwi na surua ya kijerumani. Chanjo hii hupewa watoto wanapokua miezi tisa hadi kumi na mbili na dozi ya pili hupeanwa baada ya miaka minne.

Mama huyu anamwangalia mtoto wake aliyelala mkononi. Mtoto huyu ni mrembo sana. Mama anamwangalia kwa furaha nyingi maanake ameweza kujifungua mtoto baada ya miezi tisa.

Huzuni imetanda maana jengo hili limeporomoka kutokana na tetemeko la ardhi. Tunawaona waokoaji wako katika shughuli za kuwaokoa manusura ambao wako chini ya jengo hili.

Bango hili nila mganga hodari kalasinga. Anatumia nguvu za kishirikina ili kuweza kuwasaidia wateja wake. Akona na nguvu kama vile kuweza kukufanya upendeze kwa yule unayempenda na aweze kukupenda pia.

Mgonjwa huyu ana tatizo la meno, ametembelea kituo cha afya ili aweze kutibiwa meno yake. Daktari huyu maarufu wa meno anamuangalia mgonjwa ili aweze kujua tatizo liko wapi.

Washonaji hawa wana bidii sana, wameshona barakoa nyingi. Wako na mashini maalum za kushona barakoa hizi, barakoa zinatusaidia katika jamii ili tusiweze kuambukiza wenzetu ,na pia tusiambukizwe homa na virusi vingine.

Muuguzi huyu ni shujaa manake anatembea kwenye mafuriko ya maji, bila kujali kwamba ataloa. Ili aweze kuhakikishia watoto chanjo.

Mtoto ni baraka sana kwa wazazi wake na pia kwa jamii nzima. Tunamuona mama huyu amefurahia sana uso wake umeng'aa manake amejifungua mtoto wa kike.

Kapsuli ya Prucan zinatumika sana kwa matibabu ya magonjwa kadhaa, ikiwemo maambukizi ya fangasi kwenye ngozi kama mikunja mwesu na kukuza. Pia maambukizi ya fangasi ya mfumo wa mkojo.

Kibanda hiki nicha kiushirikina, Ni mahali ambapo shughuli za uchawi zinatekelezwa, tunaona Kuna picha mbali mbali zinazo ogofya kama vile, Kuna vibuyu, Kuna shanga tofauti tofauti ,Kuna kamba tofauti, pia nguvu za rangi aina mbalimbali.

Hiki ni kibanda cha kishirikina, hapa ni mahali ambapo shughuli za uchawi zinafanyika. Ni pahali ambapo panaogofya sana. Tunaona kuna vibuyu tofauti tofauti zimefungwa na shanga tofauti, kuna maganda ya baharini, pia kuna ngozi zingine zisizoeleweka.

Hili ni bango la dawa ya kiasili MASAI HERBAL dawa za kienyeji kama vile kupitia mbegu za malenge, mbegu za tikiti maji, tofauti tofauti.

Chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela inapatikana katika vituo vyote vya afya nchini. Inapatiwa watoto wa miezi tisa hadi mwaka mmoja, ni muhimu kutembelea vituo vya serekali karibu na wewe ili kujua chanjo hii inapeanwa lini. Ni bure kabisa haitolewi malipo yeyote.

Kifua kikuu ni ugonjwa ambao unao athiri mabavu, lakini unaweza pia athiri viungo vingine vya mwili kama vile mifupa, ubongo na vigo, kifua kikuu iko na tiba, dawa haya ndio tiba ya kifua kikuu.

Watu wako na huzuni sana katika eneo hili, maanake moto umeweza kuchoma manyumba kadhaa na watu wameachwa bila makao. Wasaidizi wanajaribu kutafuta manusura ili waweze kuwakimbisha hospitalini na pia kuweza kujua chanzo cha moto huu ni nini.

Hiki ni kituo cha kupeana chanjo, bwana huyu anapewa chanjo kwa njia ya sindano. Chanjo ni muhimu sana katika kulinda afya ya mtu na jamii kwa ujumla . Kupitia chanjo mwili hutambua vijududu vya ugonjwa kabla ya kuambukizwa halisi na hivyo kujiandaa kuvikabili.

Mpulizaji dawa anapuliza dawa katika mazingira haya ili kuhakikisha anaondoa wadudu na viumbe vyovyote hatari, amevalia nguo za kujikinga na pia amevaa barakoa ili asiweze adhirika na kemikali hizi ambazo anapuliza.

Kibanda hiki ni cha kishirikina. Ni mahali ambapo shughuli za uchawi hutendeka. Kuna aina mbali mbali za vibuyu ambazo imefungwa na vishanga ya rangi tofauti tofauti. Kuna mikia ya wanyama, kuna madawa mbali mbali.

Dawa hii iko na umuhimu sana kwa mwili wa binadamu kama vile inatuliza maumivu, inashusha homa na kupungunguza uvimbe au uchochezi wa mwili.

Mtoto huyu ameshikwa na babake na anapatiwa chanjo na mhudumu. Chanjo ni muhimu sana kwa watoto na pia watu wazima. Chanjo zinaimarisha na pia kuzuia magonjwa mbalimbali.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye ako tayari kupatia mtoto chanjo. Mtoto amelala mkononi na anapata maelezo kutoka kwa mzazi kabla ya kumpatia mtoto chanjo. Chanjo ni muhimu sana katika maisha ya watoto maanake inazuia magonjwa na pia kuimarisha maisha.

Mama huyu anapewa chanjo na muhudumu, chanjo ni muhimu katika maisha ya mwanadamu kwa watu wasima na pia na watoto, chanjo inasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali na pia inaaimarisha afya.

Hii ni maabara ya hospitalini, na inatumika kwa kufanya utafiti kwa sampuli ya damu, sampuli ya mkojo au magonjwa mengine mgonjwa anaeza kuwa nayo.

Hiki ni chumba cha wagonjwa mahututi. Tunaona mgonjwa huyu ako hali mahututi na ameweza kuwekewa pumzi. Pia tunaona kuna mhudumu hapa ambaye anamhudumia.

Mvua mingi yamesababisha mafuriko ambaye yamebomoa daraja hili, na kubeba miti pia kukata barabara. wanakijiji wanasimama hapo kwa barabara, wakiwa wameshangaa vile watakavyio pita.